Mwanaume mmoja daktari akiwa amevaa koti lake nyeupe, alafu hapo kando kuna msichana ambaye ameketi uenda kuelezea huyu daktari ugonjwa wake ama kile kilichosababisha kuja hospitali.

Wanawake hawa wawili, bmmoja akiwa Muislamu amevaa gauni lake nyeusi, alafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa sare zake nyekundu. Huyu daktari akiwa ameshika meno akiwa anamfunza huyu muislamu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe, akiwa pale anapanga vitu kama ameinama. Yeye ameshika sanduku lake akiwa anaeka makaratasi zake hapo ndani.

Pale kuna moshi ya moto, huenda kuna magari ambayo yamepata ajalli yakachomeka, halafu kuna watu pale wengi wakiwa wamekimbia mbali ili kuona kile ambacho kimetokea, tena kuna mtu ambaye ni wa pikipiki pale..

Hapa ni hospitali kuna mgonjwa ambaye amelazwa pale kama amefungua mdomo, kando yake kuna wanaume wawili wadaktari wakiwa wanamsaidia huyu mama kuponya meno yake.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake akiwa pale amesimama huku akisoma posti. Posti hii ambayo imeandikwa maandishi alafu posti ni ya stima ambayo imepakwa rangi yake nyeupe, ikiwa imesimama katikati ya mti.

Kijana mmoja akiwa amesimama mbele ya mjengo ambayo imeporomoka. Pale kwenye ile nyumba ambayo imeporomoka alafu kando yake tena kuna nyumba ambayo ziko sawa. Alafu tena kuna watoto amesimama kwa mawe.

Mwanamke moja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa amesimama katikati ya barabara hii katika mkono ameshika boksi kwa rangi nyeupe akiwa labda kuna dawa hapo ndani.

Mama moja ambaye amefaa koti kale nyeusi na shati lake nyekundu akiwa pale hospitali alfu pale kuna daktari akiwa anangalilia masikio uenda huyo mama akona shida ya masikiondio maana amekuja hospitali hili aweze kutibiwa.

Wasichana wawili wakiwa wote wamebeba mtungi. Kuna moja ameingia katika kisima hio ili aweze kuchota maji wakieka mtungi alafu kuna mwingine pale ameshika mtungi zake mbili.

Mwanamke mmoja akiwa amelazwa pale kwa kiti alafu kando yake kuna wadaktari wawili wakiwa huenda wanamsaidia kutengeneza meno. Huenda likuwa na tatizo ya meno. Daktari mwingine akiwa amemsaidia kushika ama kumulika.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi katika kitanda la hospitali kama ameshika mtoto wake. Huenda huyo mtoto ametoka kumzaa. Pale juu kuna neti kwa colour yake nyeupe.

Dawa hizi ikiwa kwenye boks tatu. Hizi ni dawa ambazo wameweka katika kiti ama meza kwa rangi yake nyeusi. Hizi boks pia imeandikwa mandishi mbele yake.

Wanawake wawili. Mmoja amevaa nguo ya kazi alafu kuna mwanamke mmoja aliye mjamzito. Huenda huyo daktari amekuja kumtembelea ili aweze kumfunza na kuelimisha jinsi ambavyo anafaa kuchunga wakati huu wa ujauzito.

Mfuko hii ikwa ndani yake kuna dawa, ambapo pale kuna chupa ya dawa alafu hapo ndani kuna sindano ambazo haswa hutumiwa kuchanja watu. Na pale tena kuna dawa ambazo husaidia kupungua maumivu.

Kina mama hawa hasa wamaasai wakiwa pale wengine wamaketi chini, ilhali kuna wenye wamekaa kwa kiti, alafu kando yao kuna na mschana mmoja ambayo amevaa shati lake nyeupe akiwa amesimama mbele huenda ni yeye ndio anawaelimisha.

Polisi wawili wakiwa wamevaa sare zao za kazi wakiwa wamesimama huku wakiangalia nyumba ambayo imeboromoka. Pale tena kuna mapolisi wengine. Kuna gari ambayo imepita katikati ya hiyo nyumba.

Dawa zilizopo katika chupa hizi ni dawa ambazo zimepandwa kwa laini alafu kwa katika hizi dawa mbele yake kuna maandishi ambaye imeandikwa mbele za hizi chupa.

Daktari hawa watatu wasichana wote wamevaa shati nyeupe, alafu pale kuna mama mmoja ameenda amekua na tatizo lake la maskio huenda amekuja hapa ili asaidiwe na daktari.

Hapa ni hosipitali ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye amelazwa pale katika kitanda. Kando yake kuna daktari wawili. Mmoja daktari akiwa anashika mashini ili kuweza kumpea dawa alafu kuna mwingine hapa akiwa ameshika mashini.

Mwanaume mmoja akiwa amelazwa pale hospitali akiwa ameangalia juu. kando yake kuna msichana daktari akiwa amefungulia ili kuangalia meno yake. Yeye huyo daktari amevaa koti lake jeupe.

Kwa meza kuna chupa moja la dawa. Hii rangi yake nyeupe. Alafu pale tena kuna sindano ambayo hasa wanatumia kuwapea chanjo. Alafu pale tena kuna karatasi kwa rangi yake nyeupe.

Wanaume hawa watatu ikiwepo kuna mmoja ambaye ameketi pale kiti alafu wawili ambao wamesimama wakiwa wanavaa koti zinazofanana. Pale nyuma yao kuna nyumba moja kwa rangi yake nyekundu.

Chupa hizi nne zikiwemo pale zimelala katika meza ambaye ya rangi yake ni nyeupe. Hizi chupa pale kuna maandishi ambayo imeandikwa mbele ya hizi chupa.

Mwanaume moja akiwa ameweka mali zake zote katika meli, yeye akiwa anasimama na hiyo meli katikati ya maji yeye kama amevaa koti lake nyekundu akiwa anabeba mali zake.

Wanawake wawili, kuna mmoja ambaye ameketi pale kwa kitanda akiwa ana chini alafu kuna mwingine ambaye ameinama pale akiwa anataka kusaidia yule msichana mjamzito ambaye ameketi pale.

Mama mmoja akiwa amesimama pale halafu kuna mtoto, huyo mwanamke akiwa anampea sabuni mtoto ili aweze kuhakikisha kuwa ameosha mkono yake sahihi na ikuwe safi. Kando yake kuna mtungi ya maji.

Chupa hili kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale ndani kuna dawa alafu hapo juu kwa hii chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa, jhii chupa ikiwa imewekwa mahali ya nyekundu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe kama amebeba mzigo yeye akiwa katikati ya shamba hilo akiwa anaosha ama kuhakikisha ameziondoa madawa yote katika hilo shamba.

Dawa hizi zikiwa kwenye chupa pale kwa meza alafu kando yake kuna tena sindano ambaye imewekwa pale. Hizi dawa zikiwa zimewekwa katika meza ya rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake, akiwa amebeba dawa mgongoni mwake. Yeye pia amevaa gloves za samawati, akiwa katikati ya maharagwe pale shamba.

Hii kuna gari ya rangi yake nyekundu ikiwa pale imeandikwa Exhauster hii inakuanga imemeba vitu hatari kando yake kumesimama wanaume wawili.

Kumekuwa na boromoko ya barabara maana ya maji mingi uliyofanya hapa , pale Kuna watu wamesimama katikati ya barabara huu huku wamekuja kushuudia kile ambacho kimetendeka hapo ikiwa ni wanawake na wanaumu.

Dawa ambayo iko kwa chupa ambayo iliyo na maandishi pale iliandikwa single dose muscle. Alafu kande yake kuna sindano. Alafu pale tena kuna tissue ambayo iko kwa rangi yake nyeupe.

Kunyesha mingi imeharibu ama imeharibu pale. Kuna mti ambayo imeharibika sababu ya kunyesha. Pale watu wengi wa aina aina wamekuja ili kuweza kuona kile ambacho kimetendeka hapo.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi pale kama amevaa shati lake nyeupe, amebeba chupa mbili ya rangi nyeupe akiwa anaonyesha ama anawaelimisha jinsi hizo dawa zinatumika tofauti tofauti.

Mwanamke mmoja ambaye amekuja na mtoto wake hospitali ili aweze kupewa chanjo. Kuna daktari ambaye amesimama mbele ya huyu mtoto akiwa anapea mtoto chanjo kupitia mguu yake kutumia sindano.

Hapa ni vyoo. Choo hii ikiwa imetandikwa kuna maandishi ambayo imeandikwa. Mbele ya hii choo kuna wanaume wawili wakiwa wanapiga gumzo.

Mgonjwa mmoja ambaye amefungua mdomo, alafu kuna daktari ambaye ameweka mashini yake katika hio mdomo ya meno, huenda ili aweze kuponya meno yake.

Hapa ni hospitali ambapo kuna mwanaume mmoja ameshika miguu ya mgonjwa. Huenda anafanya zoezi ile mguu maanake huenda alikuwa ameumia ili aweze kupata nguvu.

Hawa watu wameketi. Kuna maasai mmoja mama, akiwa ameshika mtoto. Halafu kando yake, kuna mwanamke moja ambaye ni daktari kama amevaa koti lake nyeupe akiwa ameshika dawa ili aweze kumsaidia kumchanja mtoto.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama katikati la hospitali. Pale kunayo watoto ambao wamezaliwa ilhali ni kama kilo yao bado kidogo, yeye ameenda pale ili kuhakikisha watoto hao wako sawa.

Watoto hawa watatu, ikiwa ni msichana moja, alafu nyuma yake ni wavulana wawili, huo msichana moja akiwa ameshika mtungi, kuna mtungi mbili wakiwa wanachota maji chafu.

Hawa ni watu wawili katika chumba hii. Pale mbele ni daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe. Nyuma yake kuna msichana moja ambaye amevaa shati lake ya nyeusi huenda aliyekuwa na shida ya macho ndo maana daktari anamsaidia.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa sare zake ya rangi nyeku-nyeupe akiwa pale amesimama kando ya box ,huyu akiwa tayari kufanya usafishi ama usafishaji pale.

Hapa ni darasa ambapo wanafunzi ambao wamevaa sare zinazofanana wameketi. Kila mtu ameketi katika kiti wawili wawili. Pale mbele kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama akiwafunza wengine. Alafu kando kuna mwalimu.

Daktari hawa watatu wote wamevaa koti lao nyeupe katikati kuna msichna mmoja ambaye amefungwa akiwa amekaa pale huenda anafanyiwa mazoezi ya mguu yake ili aweze akapata nguvu.

Mwanamke mmoja ambaye amelazwa pale kitanda kama amefungua mdomo lake. Kando yake kuna wanaume wawili. Daktari mmoja akiwa pale akihakikisha kuwa ameangalia zake ili kutatua tatizo hilo.

Mwanaume moja ambaye amekaa pale kwa kiti nyeupe akiwa ameshika kuna watoto ambao wamezaliwa ihali akili iliyo so sopa wakiwa pale kutembelea huyu mtoto.

Chupa hili ikiwa kwa rangi yake nyeusi ambaye iko na maandishi hapo mbele imeandikwa Sol-D . Ndani kuna dawa ambayo hasa huwa inatumika kuzuia ama kuzuia magonjwa.

Hapa kuna watu ambao wamekaa pale kwa viti wakiwa wanapanga laini. Kando yake kuna mfanyikazi mmoja ambaye ameketi kama ameshika kitabu na kalamu. Pale kuna kinamama ambaye amengoja pale akiwa amesimama.

Chupa mbili ambayo imefunikwa ikiwa ndani yake Kuna dawa alafu mbele yake tena kuna boksi hizi ni dawa ambazo haswa huwa inatumika kuwapea chanjo watu ama watoto.

Mama moja ambaye pale amelala katika kitanda ya hospitalini akiwa ameshika mtoto, huenda huyo mtoto ametoka kumzaa huyu mtoto amefunga na leso yake nyeupe.

Chupa hii moja kwa rangi yake samawati ikiwa ndani yake kuna dawa. alafu pale juu yake hii chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa hapo.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti alafu kando yake kuna daktari ambaye anampea chanjo hii msichana kwa sindano pale kwa mkono mwake. Pale tena kuna mwanaume mmoja amesimama.

Mwanamke moja ambaye ameshika mtoto wake, huyu mtoto huwenda amezaliwa amevalisha nguo mtoto wake ya rangi yake nyeupe, pale kuna neti kando ya huyo mama.

Maji ikiwa imejaa hapo katikati ya nyumba huenda kumenyesha pale kuna wasichana wawili ambao wanaenda alafu tena kuna nyumba za watu ambazo huenda hii maji imeharibu.

Baba huyu ambaye amevaa koti lake nyeupe. Akiwa kuna mama ambaye amekaa kwa kiti. Huenda anaangaliwa meno yake ama kuna shida ya meno. Yeye amefungua mdomo ili daktari aweze kuona tatizo ya meno yake.

Nyumba hii moja ambaye pale imeandikwa maandishi public toilet alafu pale mlango kuna mwanaume moja anayeingia pale kando tena mwishowe kuna mwafuli kwa rangi yake nyekundu hapa tena kuna maua ambaye zimekatwa zinazifutia.

Hawa watu wakiwa wamesimama mbele ya vifaa. Wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana na kila mmoja wao ameshika karatasi ambalo ikona maandishi.

Mtu moja mwanaume akiwa katika hilo shamba akiwa amebeba, huyu mwanaume akiwa amebeba ninii akiwa amevaa suruali yake amebeba mitungi katika mgongoni mwake.

Sanduku hili ikiwepo pale alafu kando yake kuna chupa ya dawa. Hizi hasa huwa inawekwa ndani hizo dawa. Dawa hizi huwa ni za chanjo kwa watoto walio na miaka tano na kwenda chini ili kuzuia maradhi ya baadaye.

Hapa ni hospitali ambapo wanaume wawili , mwanaume moja akiwa amekaa pale kama ameshika kichwani mwake ihali mwingine amelala katika kitanda mwake.

Daktari mmoja akiwa pale kama ameshika hiyo ng'ombe huenda anapea chanjo hiyo ng'ombe kando yake kuna daktari mmoja ambyae ameshika ng'ombe yake pale juu ili kuhakikisha kuwa ng'ombe isitoroke.

Dawa hizi zikiwemo zimewekwa kwa meza pale boksi ambaye imesimama pale alafu hapa kuna dawa za kumeza zikiwa pale hizi ni dawa haswa huwa inameswa hili kuugua maumivu.

Watu hawa wakiwa wamevaa nguo lao nyeupe wakiwa wevaa wanyole wakisafisha kuna moja ambaye anasafisha meza kama ameshika glovu wengine kuwa wanasafisha pale akiwa pale.

Hapa ni katika utafiti. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake jeupe akiwa amesimama pale mbele ya dawa ili aweze kufanya utafiti kuhusu hizo dawa.

Daktari hawa watatu wakiwa pale wamevaa sare za kazi. Pale kuna mwanamke mmoja ambaye amelazwa pale kama amefungua mdomo uenda amekuwa na tatizo la meno na hao madaktari wako pale ili kusaidia.

Hawa ni watu ambao walikuwa wametembelea jiji kuona jamii fulani ili kuwaelimisha jinsi ya kuishi na kuweza kuishi bila kupata magonjwa yoyote katika mwili yao ,pia wamekuja ambao wamepiga picha.

Kumekuwa na mporomoko wa nyumba, nyumba imeharibika na watu, na huenda mali za watu imeharibika, hapa kuna watu ambao wamekuja wakiwa na fundi kushughulikia ama kuona kile kilicho tendeka hapa.

Hapa ni jumba la oparesheni, madaktari wawili, mmoja akiwa ameshika mtoto amelazwa pale kufanyiwa oparesheni ya pua ameshika kalamu ama mashine ili kuoperate ili kufanyia operation mtoto huyo.

Hii ni chumba la choo. Chumba hili ni choo ya serikali. Alafu kuna mama ambaye amezinama huku ameshika ndoo lake ambayo kuna maji na uma akiwa tayari kuosha hii chumba. Kando yake tena kuna viatu yake ambayo ameweka kando na akavaya yake chuma.

Kumenyesha, kumekuwa na mafuriko mingi, maanake hapa kumenyesha kumeharibu mali za watu inaweza haribu watu ama inaweza leta ajali watu waumie. Hapa kumenyesha sana, kumekuwa na maji nyingi.

Hapa huyu daktari anamsaidia huyu mgonjwa, yeye huenda alipata ajali ama ako na shida ya mkono. Anasaidiwa kufanya mazoezi ile mkono yake ikuwe na nguvu ama ikuwe na afya mzuri ili aweze tena kuifanya kazi.

Hizi ni dawa. Dawa hizi haswa huwa inatumiwa ama inapewa watoto walio na miaka kumi na kurudi nyuma. Hizi dawa inasaidia ili mtoto akuwe na afya nzuri na kuepuka magonjwa tofauti tofauti ya jela

Mama ametoka kumzaa, ametembelewa na shangazi yake marafiki wake, huyu ametembelea ampelekea mali nyingi, akiwa amebeba maleso nyingi na manguo mingi amempelekea yeye.

Hawa ni wamama. Wamama ambao wamevaa sare moja ama wakiwa tayari kuenda kufanya kazi. Wote wamevaa koti la kazi, ni kama wanaenda kuchanja watu pale kijiji ama soko. Wakiwa wote wamebeba mifuko zao.

Mama ambayo analisha mtoto jinzi ya kuosha mkono na mshapapale anaosha mkono na sabuni na mtoto amekaa hapo mpanga laini akingojea huyo mama kuelimisha ama amalise kuosha hili pia yeye akaingie.

Mama muisilamu amepeleka mtoto wake hospitali ama dispensari ili achanjwe, daktari amekaa pale na sindano ili ampee mtoto chanjo iliyofaa ili aibuke hali na afya mzuri.

Hii ni dawa ama hizi ni dawa ambazo watu hasa hutumia ama hukula wakati wanaskia maumivu katika mwili ama ili wapate afya nzuri. Hasa huwa inasaidia mtu kutoa magonjwa mbali mbali.

Hii ni dawa ambayo hasa kwa hasa hua anapewa chanjo kwa watoto waliokuwa na miaka moja. Hasa hii dawa inasaidia mtoto kuwa na afya nzuri na tena kuepuka mgonjwa ya baadae.

Kumenyesha sana na kumenyesha sana kumeleta maji kwa ploti na maji ikikuja kwa ploti inaweza haribu mali ama inawezaleta ajali na tena inaweza leta ugonjwa kwa watoto manake inaweza leta mbu maji ikiwa mingi inaleta mbu.

Mama mmoja ambaye ako pale hosipitali amefurahi kuona mtoto. Amepewa mtoto ambaye ametoka kumzaa. Mtoto mwenyewe amefungwa na leso nyeupe. Huyu mama amefurahi kushika huyo mtoto maanake ametoka kumzaa huyu mtoto.

Hapa ni chumba ama nyumba iliyoporomoka. Mbele yao kuna mafundi ambao wanangaalia jinsi huenda hiyo nyumba imefunjika sababu ya kunyesha mingi ama sababu haikutengenezwa vizuri. Halafu mali za watu zimeharibika na huenda pia kumeleta ajali kwa watu.

Mtoto huyu anasaidiwa kuchanja. Mama amepeleka mtoto wake ili asaidiwe kuchanjwa. Daktari naye ameshika sindano kama amevaa koti lake nyeupe alafu kando yake kuna madaktari wengi ambao wameshika madawa wakiwa wanangoja kuwahudumia wateja.

Wamama hawa wako wakiwa wanazitoa hizo makaratasi ama wakisanya hizi karatasi ambazo zilikua zimechafua nchi yao. Hizi makaratasi huenda zikaleta magonjwa ama kuchafua maji ambayo ilikua inakunywa.

Hizi ni dawa kadhaa ambayo hasa watu ama wagonjwa ukiwa ukiwa na shida unaenda unazikula hizo dawa ili kujipea afya nzuri ama unasaidiwa na daktari anaye kuelimishwa jinsi ya kutumia hizi dawa.

Kuna mama ambaye ama baba ambaye ameenda pale hosipitali akiwa labda na shida ya macho amevalia miwani. Amelalia kwa kitanda na kuangalia juu alafu kando yake kuna daktari ambaye amevalia sare za kazi akiwa tayari kushughulikia ama kumsaidia huyu mgonjwa.

Hii ni dawa ambayo mara kwa mara hupewa mtoto aliye na miaka kumi kwenda na chini mara kwa mara hupewa mtoto ili kuzuia magonjwa ya badaye ama magonjwa ya maipuko kutokana na

Huyu ni mama ambaye ni mgonjwa. Anasaidiwa kupewa hewa maanake labda amekuwa na shida ya hewa. Nyuma yake kuna daktari ambaye amevalia nguo yake ya kazi. Alafu mama huyu amekaa kwa kitanda akiwa anashugulikiwa.

Mama mmoja mwisilamu amesimama pale kwa ardhi iliyokauka, akiwa pale amesimama halafu kuna miti ambazo zimekauka zimeharibika, nyasi nazo zimeharibika, yeye amesimama pale huenda akiwa anangoja mtu au ng'ombe zake.

Hizi ni nzi ambayo imetoka kwa chumba lao halafu wanatembea huenda ni sababu ya kumekuwa na, kumenyesha sana ama kumekuwa na kisa wanajaribu kutoka ama watoke kwa io mahali waende kwingine.

Wamama wengi wamekuja kuhudhuria ama wamekuja hosipitali. Hawa wamama wamekuja wamekaa kwa kiti wakiwa wamepanga laini. Alafu kuna daktari mmoja ambaye amevaa sare zake akiwa ameshika sindano ili kuhudhuria watoto ama kuwapea dawa ama kuwapea chanjo hawa watoto.

Huyu ni mama ambaye ako na shida ya meno amekuja hapo hospitali. Nyuma yake kuna daktari ambaye anamsaidia kuona kile tatizo kilichomfanya meno yake imuume.

Hapa sana sana kuna gari ambayo iko pale imekuja kuleta msaada kwa watu ama kwa jamii, pale wamepanga laini wakiwa wakingoja kupewa usaidizi, pale kuna gari ambalo lilikuwa limeleta vitu inawasaidia kwa kila mara.

Wanafunzi hawa wanatoka shule, ama wametoka katika nyumba ndogo, haja ndogo. Wanaosha mkono zao na sabuni na maji safi Ili wasikuwe na magonjwa ama wasababishwe na magonjwa yeyote.

Hapa ni duka. Duka hili liko na dawa tofauti tofauti na alafu tena liko na unga tofauti tofauti. Ikiwa wanahitaji ama wateja wanakuja wanaweza kuangalia kile kilichovutia aende akaweze kununua akakichukua akakitum.

Hizi ni vitu ambavyo haswa inapatikana katika kijiji. Wamama hasa au watu huita uchawi ambapo wazee wa kitambo hutumia ama hufanya zoezi hili ili kuharibu watu

hapa ni chumba la opareseni chumba hili madakitari ambao wameshikana wanasare zinazofanana wamesimama pale wakifanyiwa opareseni mtu alafu hapo katikati mtu ambaye anafanyiwa opareseni amelala pale.

Huyu mama ambaye ameinama, akiwa ameshika mtungi yake akichota maji, huyu mama hasa amefurahi maanake maji ambayo amekusanya kwa muda yameweza kupatikana baada ya serikali kuu kuwapelekea maji katika jiji.

Hii ni dawa ambayo sana sana unaenda kununua kwenye duka la madawa, ama hospitali unapewa kama ukona maumivu, inasaidia kutoa tena hili dawa inasaidia mwili na kumba afya nzuri.

Hapa ni kwa hospitali, mgonjwa ameenda pale hili asaidiwe maanake labda alikuwa na shida ya macho . Daktari mwingine ambaye amevaa koti nyeupe amekaa pale akiwa ameshika machine yake ya kupima akimsaidia kupima macho shida yake inaeza kuwa.

Kumekuwa na ajali haswa ambapo gari imepata ajali na ikachomeka watu wamekimbia ili kuona ile ajali. Hapa kuna watu wengi wamekimbia kuhudhuria kile ambacho kimetendeka alafu pale kuna pikipiki pia ameenda kuiona.

Mama moja amepeleka mtoto wake hapa ili apewe chanjo, daktari moja ndio anapea mtoto chanjo. Halafu hapo kando yake kuna madaktari ambao wamevaa sare zinazofanana wanapiga picha ama wanasherehekea ama wanamsaidia ili .

Kumekuwa na mfururiko wa maji, na kumenyesah mingi, na hivo basi kumejaa kwa barabara, hawa wateja basi wanaenda pale sababu maji imejaa kwa barabara ambaye wangepita, hawa wenyewe wametoa viatu zao ili watembee katikati ya maji.

Hii ni dawa ambayo haswa hutumiwa ili mtu akue na afya nzuri ama tena ili mtu aibuke madaivu magonjwa mbali mbali ya mwili. Tena inasaidia mtu kuepuka magonjwa baadae

Huyu mama amekuja na mtoto ili kumsaidia mtoto kupewa chanjo, hapa ameshika mtoto wake halafu kuna daktari ambaye anamsaidia huyu mama kama amemshika mtoto mdomo ili kumpea chanjo iliyofaa.

Kumenyesha na kumenyesha kumeleta mafuriko ya maji. Maji haya yameharibu barabara za watu ama kumekua mingi hadi watu hawawezi vuka hapa. Kuna mbaba mmoja ambaye kwa pikipiki akisaidiwa na mwenzake kusukuma pikipiki ili isibebwe na maji.

mama amekuja na mtoto ilikupewa chanjo, mama amemshika mtoto wake alafu kuna dakitari amesimama pale na sindano ili kupewa chanjo huyu mtoto alafu hapo kando kuna baba ama mama mwingine wato wakiwa wamemwangalia mtoto akipewa chanjo.

Wamama hawa ambao wamevaa koti yao nyekundu ambayo wamevaa sare zinazofanana, wakiwa wamesimama hapa katikaki ya baraaara wakionyesho maandishi ama ripoti katika kitabu yao.

Wanaume wawili ambao wamefaa nguo zao kwa sababu wako mahali ambapo ni hatari, wamefaa anticop gamboot hili wanahakikisha wameshika mitungi inayooeoe mafuta ya magari.

Nyumba ambapo inaweza kuwa imeleta ajali, ama imeharibu mali yenye iko hapo ndani, hapo kando kuna fundi ambao wamekuja ili kujiangalilia ama luwasaidia watu ambao bado wako pale ndani, tena kuna watu wamekuja kuona kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale.

Huyu ni mama ama daktari daktari huyu akiwa amevaa nguo lake ya kazi akiwa pale katika chumba la hospitali, hapa kuna kitanda inaweza kuwa ni ya wagonjwa yeye ametandika kitanda hilo ikiwa ameweka leso lake ama ameweka leso yake nyeupe juu yeye ametandika kuahakisha mgonjwa atakaye kuja waweze kulalia.

Hapa ni hospitali ambapo mama mmoja. Daktari amevaa koti lake nyeupe, amekaa pale kwa kiti alafu kando yake kuna baba mmoja ambaye huenda ni mgonjwa ameenda pale kuhudumiwa.

Hii ni dawa ambayo haswa inapewa watu huenda kama hauna damu inaongeza damu katika mwili ama ambapo umepata ajali unapewa hii dawa ili kuongeza damu katika mwili.

Wamama hawa wakiwa wamevaa nguo zao za kijamii ya kimasai, wote wakiwa wamama watano wamebeba maji kwa mtungi yao, wameeka mtungi kichwa wakiwa wanabeba maji kutoka kisima kuelekea nyumbani kwao.

Mahali ambapo haswa watu wa stima huwa wanatengeneza. Pale kuna wanaume wawili ni watu wasima ambao wamevaa nguo zako sare zao za kazi alafu pale ni mwanaume mmoja amesimama pale kwa Kona.

Watoto, msichana na mvulana wakiwa pale kama wamepanga laini. Alafu msichana akiwa amefungua (tap) ili aweze kuosha mikono na sabuni yake. Kijana akiwa amesimama nyuma yake akipanga laini ili kufikia awamu. Pale kuna mwalimu ambaye amesimama ili kuhakikisha kua watoto hao wameosha mikono kwa njia ilivyo.

Hapa kumekuwa na mporomoko wa nyumba ambapo inaeza kuwa imeleta ajali ama imeharibu mali iliyokuwepo ndani. Hapa kando kuna fundi ambao wakuja ili kuangalilia ama waweze kusaidia watu ambao wako pale ndani.

Hizi ni dawa ambazo mtu huwa anatumia wakati ambapo anasikia maumivu ya mwili. Ama huwa inasaidia kuondo magonjwa mwilini. Tena nakupea ukuwe na nguvu kwa mwili yako na tena na kuondo magonjwa mengine ambayo iko katika mwili yako.

Hapa ni chumba cha oparesheni. Pale kuna vitanda mbili ambayo imetandikwa, alafu pale tena kuna daktari watano wakiwa tayari kufanya oparesheni. Alafu mbele yao kuna kompyuta ambayo inaeza kuwa inawaelimisha ama kuwafundisha jisi oparesheni inafanyika

Kumekuwa kumenyesha na kumeleta maji mengi hapa katikati ya barabara ambapo magari unaweza sababishwa ajali na haya maji ama tena inaweza leta ajali ama kuharibu barabara.

Hili hizi ni dawa ambazo mara kwa mara mtu anakula ili kuonyesha ama ili kumpa mtu afya tena inakupeya ngozi mzuri na tena afya nzuri na tena inasaididia kuondoa maugonjwa ambayo yanaweza kuwayameibuka katika mwili.

Hapa ni hospitalini ambapo, kuna daktari mmoja amesema kando ya mgonjwa ambaye amekaa kwa kitandaa. Huyo daktari amefungua mdomo ya huyo mgonjwa ili aweze kuangalia huenda huyo ako na shida ya meno.

Hapa ni chumba la hospitali amabapo Kuna mbaba amekaa pale kwa kiti alafu Kuna yule daktari ambaye amefaa koti lake nyeupe huyo daktari amempea huyo mbaba matibabu ama mjanjo.

Hii dawa hasa ambayo iko kwa chupa halafu kando yake kuna sindano, huwa inapewa watoto walio na miaka tano na kurudi chini, ili waweze watoto hao wakue na afya nzuri, mwili nzuri na tena kuondoa magonjwa ama kuzuia magonjwa ya baadae.

Kumekuwa na mafuriko ambayo maji imejaa, maji haya ikiwa imeingia pale katika hosiptali na maji haya inaweza leta ajali ama kuharibu mali pale hosiptali, maji haya yanapaswa kuondolewa ili kazi iendelee pale hosiptali.

Hapa ni hospitali ambapo kuna baba mmoja ambaye amekaa ama amelala pake Kwa kitanda .Alafu daktari ambaye amevaa koti lake jeupe amesimama kando yake akiwa amesimama kando ya huyo mgonjwa ili aweze kuangalia huenda mgonjwa amekua na tatizo la meno yake.

Hapa ni hospitali ambapo kuna baba mmoja ambaye huenda ni mgonjwa amekaa pale kwa kiti. Halafu daktari amesimama pale kando yakeakiwa amefungua mdomo yake kiangalia. Huenda huyo mgomjwa amekuwa na shida ya meno amekuja kuangaliliwa hiyo tatizo.